Hii ni tanki la samaki lenye samaki wengi wa dhahabu wanaonekana kama aina ya comet samaki hao wana rangi ya machungwa iliyokolea na wanatofautiana kwa ukubwa wanaonekana kuogelea kwa huru ndani ya maji safi.

Haya ni mabuawa ya kufugia samaki, hasa samaki aina ya tilapia. Mabuawa haya yanaonekana kuwa yametengenezwa kwa matumizi ya kilimo cha samaki, na kuna watu wachache wanaonekana wakifanya kazi karibu na mabuawa hayo.

Huyu ni mwanamke anatabasamu akiwa nyuma ya meza yenye matunda na mboga kuna mananasi makubwa mawili ndizi na matunda mengine madogo ya kijani kibichi na njano mwanamke huyu amevaa aproni nyekundu na kitambaa cha kichwa chenye rangi nyekundu.

Huu ni soko lenye shuguli nyingi. Kuna watu wengi wakinunua na kuuza bidhaa mbalimbali kama vile matunda, mboga na bidhaa nyingine za nyumbani. Wengine wamesimama na kuzungumza, huku wengine wakiwa wamekaa chini wakiuza bidhaa zao.

Hii ni bustani ya mboga iliyopangwa kwa tabaka, yenye mimea inayokua vizuri ndani ya vitanda. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa nguo au vifaa kama hivyo. Nyuma, kuna mtu anayefanya kazi shambani.

Hii ni mimea ya sukuma wiki sukuma wiki ni aina ya mboga yenye majani inayofanana na kabeji na hulimwa hasa kwa majani yake yanayoliwa majani yake yanaweza kuwa ya kijani kibichi au zambarau

Hili ni bustani ya wima iliyojulikana pia kama vertical garden . Inaonekana kuwa na mimea mingi midogo labda mboga au mimea mingine iliyopandwa kwenye vyungu vilivyopangwa kwa safu au ngazi. Mfumo huu unaruhusu kupanda mimea kwa ufanisi katika nafasi ndogo.

Huu ni bustani ndogo ya mimea labda mboga au mimea ya viungo iliopandwa kwenye sufuria mbalimbali kuna aina tofauti za mimea ikiwemo saladi yenye majani ya rangi tofauti na mimea mingine midogo inayokua vizuri kwenye sufuria.

Hii ni njia ya mchanga, inayopita kwenye msitu, mnene, au eneo lenye miti mingi. Njia hii inaonekana kuwa ya asili, na imezungukwa na miti mirefu, na majani mengi, huku miale ya jua ikipenya kupitia matawi, na kuunda vivuli ardhini.

Hawa ni watu wawili shambani. Mmoja wao anachimba ardhi kwa jembe na mwingine amepiga magoti karibu na shimo dogo ambayo linaonekana kuchimbwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na mimea.

Huyu ni mtu akitembea kupitia msitu wenye miti mingi. Mbele yake kuna uzio, unaoonekana kama sehemu ya daraja au njia ya kutembea karibu na mto. Maji ya mto yanaonekana kuwa na rangi ya kahawia, huku pembeni kukiwa na mawe na mimea.

Kuna mtu akipanda farasi kwenye njia yenye miti mingi labda misitu au shamba la miti. Farasi anaonekana akitembea mbele na mpanda farasi yuko juu yake akielekea mbele kwenye njia iliyojawa na miti mirefu pande zote mbili.

Mti wa papai uliojaa matunda unaonekana. Papai pia inajulikana kama pawpaw . Unalimwa sana kwa matunda yake matamu na yenye virutubisho. Huwa na shina moja kwa kawaida na majani makubwa.

Hii ni pilipili hoho ya kijani, ikiwa imening'inia kwenye mmea wake. Pilipili hoho ni tunda linaloliwa na kutumika sana kama mboga katika mapishi mbali mbali. Pilipili hizi za kijani zinaonekana zikiwa bado hazijaiva kikamilifu.

Haya ni pilipili hoho za kijani kibichi zikiwa zimepandwa kwenye mmea. Pilipili hoho hizi zinaonekana zimekomaa na ziko tayari kuvunwa. Zikiwa zimezungukwa na majani ya kibichi.

Huu ni mfumo wa hydroponic, ambapo mimea inakuzwa bila udongo, ikitumia maji yenye virutubisho. Mfumo unaoonekana hapa umetengenezwa kwa kutumia mabomba maalum yaliyopangwa kwa wima na usawa

Hii ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo bali kwenye maji yenye virutubisho, kuna mfumo wa hydroponic unaojumuisha chombo cha kuhifadhi maji na virutubisho na kifuniko chenye matundu.

Huu ni mfumo wa bustani ya wima unaotumia mabomba kukuza mimea hasa mboga za majani kama vile lettuce . Mfumo huu ni mfano bora wa bustani inayotumia nafasi vizuri.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic , ambapo mimea ya lettuce au mboga zingine za majani inakuzwa kwenye chombo maalum kilichowekwa juu ya standi ya mbao. Chombo hicho kimeunganishwa na tangi la maji lililo chini, ambalo huezekana lina virutubisho vya mimea.

Hili ni chafu, inayotumia mfumo wa kilimo cha haidroponiki kukuza mboga labda lettuce au mboga nyingine zenye majani. Mimea imepandwa kwenye mirija au mifereji yenye maji na virutubisho badala ya udongo.

Huu ni mfumo wa hydroponics . Hii ni kilimo cha kisasa ambayo haitumii udongo bali inatumia virutubisho na maji. Kuna bomba nyeupe inayotumika kupanda mimea. Chini ya bomba hilo kuna chombo cha samawati inayoshikilia bomba.

Hii ni mfumo wa kilimo cha hydroponics unaotumia mabomba ya PVC yaliyorundikana kwa ajili ya kukuza mimea bila kutumia udongo. Mfumo huu una tabaka kadhaa za mabomba kila moja ikiwa na matundu ambapo mimea midogo imepandwa.

Hii ni mimea ya nyanya hasa nyanya chungu iliyopandwa shambani. Nyanya hizi zinaonekana zikiwa bado kwenye mimea zikiwa na rangi mbalimbali kuanzia kijani kibichi hadi nyekundu iliyoiva.

Ni kitalu cha mimea kinachoonyesha mimea mingi yenye majani mabichi inawezakana ni magomba chini ya muundo wa wavu. Mimea mingi yenye majani mapana na mabichi inaonekana wazi mbele ikijaza sehemu kubwa ya picha. Kuna muundo wa chuma au mbao unaoshikilia wavu juu.

Hili ni duka la vitunguu. Vitunguu inaonekana kuwa zimekomaa. Kuna mkono wa mtu unaopakia vitunguu katika chombo chenye rangi samawati labda tayari kuuzia wateja.

Hili ni rundo kubwa la vitunguu na mtu amepiga magoti akivishika au kuvikusanya vitunguu. Vitunguu ina rangi ya kahawia na waridi na yanaonekana yamekomaa tayari kuuzwa.

Huu ni chafu kubwa lenye paa la buluu la plastiki au kitambaa. Ndani ya chafu kuna safu ndefu za mimea iliyopangwa kwa utaratibu inayofanana na mimea ya strawberry ikiwa imepangwa kwenye matuta ya udongo.

Wakulima wa chai wakivuna majani ya chai kwenye shamba kubwa la chai. Mmoja wa wakulima anaonekana amebeba kikapu mgongoni, akikusanya majani ya chai aliyovuna. Mazingira yanaonyesha miti na mimea mingi, ikionyesha eneo la kilimo.

Ni shamba la mahindi machanga likistawi chini ya anga lenye mawingu. Mimea ya mahindi ni michanga na ina majani ya kijani kibichi ikienea mbali kwenye uwanja.

Haya ni nyanya zikiwa kwenye mimea, zikiwa zimetundikwa kwenye mashina marefu, labda ndani ya chafu au shamba liliolimwa kwa uangalifu. Nyanya hizo zinaonekana ziko katika hatua mbalimbali za kukomaa, huku baadhi zikiwa bado mbichi.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa, labda wa aina ya Fresian , wakiwa wamejipanga kwenye zizi au eneo la kulishia. Wanakula kutoka kwenye vyombo vya kulishia vilivyo mbele yao.

Hili ni chafu, muundo huu unatumika kwa ajili ya kilimo cha mazao mbalimbali, ukitoa ulinzi dhidi ya hali mbaya ya hewa, na wadudu, na kudhibiti, mazingira ya ukuaji wa mimea.

Huu ni shmaba lililotayarishwa kwa kilimo labda ndani ya nyumba ya kioo au eneo la kilimo cha kisasa. Kuna mistari ya udongo iliyoinuliwa inayoonekana kuwa matuta ya kupandia. Katikati ya picha kuna bomba au nyaya zinazopita kando ya matuta.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone kwa kutumia ndoo na mvutano. Kifaa cha kuhifadhi maji ambacho kimetundikwa juu na maji hutiririka chini kwa kutumia mvutano.

Hili ni shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu chini ya muundo unaofanana na chafu au wavu wa kivuli na kuna mabomba ya umwagiliaji yanayoonekana kando ya safu za mimea. Mimea hio inaonekana kuwa michanga na imepangwa kwa utaratibu.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika shambani. Kuna mabomba makuu yanayoelekeza maji kutoka chanzo cha maji kwenda kwenye mitaro ya umwagiliaji. Kutoka kwenye mabomba makuu, mabomba madogo yenye matundu madogo yanayopita kando ya mimea yakidondosha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea

Huu ni mfumo wa umwangiliaji wa matone shambani. Kuna mabomba meusi ya maji yanayoelekea kwenye mimea ambayo yanaonekana kuwa na afya. Udongo unaonekana kuwa kavu kidogo na mimea imepandwa kwenye mistari.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani ukiwa na bomba la umwagiliaji likipita karibu na mmea mdogo wenye majani na maua ya njano labda tango hao tikitiki maji kwenye udongo.

Huu ni mfumo wa umwangiliaji wa matone shambani, ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mistari, mabomba meusi ya umwangiliaji yamewekwa kando ya mistari ya mimea, yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba la kilimo. Maji yanatiririka kutoka kwenye mabomba meupe, yakiingia kwenye mifereji midogo katikati ya mimea iliyopandwa.

Hili ni shamba linalomwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mfereji au wa uso; ambapo maji yanapitishwa kwenye mifereji au mistari iliyochimbwa shambani. Mabomba yanayoonekana ya kitumiwa kuelekeza maji kutoka chanzo flani kwenye mifereji hiyo ilikufikia mimea.

Hii ni mimea mchanga uliopandwa kwenye udongo, na karibu yake, kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone . Mfumo huu unaonekana ukitoa maji polepole kwenye mizizi ya mimea, jambo linaloashiria kilimo kinachotumia maji kwa ufanisi.

Hili ni shamba lenye mimea midogo pengine kitunguu ikinyweshwa maji kwa kutumia mfumo wa umwangiliaji wa matone. Mfumo huu unatumia mabomba meusi yenye viunganishi vya kijani kuelekeza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Hili ni shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unatumia mabomba yanayopeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kupunguza upotevu wa maji.

Hili ni shamba lenye mistari ya udongo uliolimwa labda kwa ajili ya kilimo katika kila mstari, kuna mabomba meupe yanayoonekana kua ya umwagiliaji au mifumo ya maji.

Hili ni shamba kubwa la mazao likinyunyiziwa maji na mfumo ya umwagiliaji ya kunyunyizia. Mistari ya mazao ya kijani kibichi imepangwa vizuri na maji yanatoka kwenye vinyunyuzi yakifunika eneo lote la shamba.

Hili ni shamba la kilimo lenye mimea, pengine maharagwe au mazao mengine ya shambani na bomba refu jeupe la umwagiliaji likipita katikati ya shamba hilo. Bomba hili la umwagiliaji linajulikana kama polypipe .

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa mfumo bandia, unatumika kumwagilia mashamba. Bomba kuu la buluu linaonekana likipita katikati ya shamba, na kutoka humo, mabomba madogo meupe yenye vinyunyizio vinavyonyunyizia maji juu ya mimea midogo iliyopandwa kwa mstari.

Hawa ni bata bukini watatu wazungu, kwenye mazingira yenye maji, wawili kati yao, wako ndani ya maji, mmoja akiwa ameinua kichwa, na mwingine akiwa ameinamisha kichwa chake majini.

Hawa ni kundi la sungura wengi wao wakiwa na rangi ya kahawia na mmoja mweupe. Wamekusanyika kwenye nyasi au majani. Sungura hao wanaonekana wakiwa wadogo labda watoto wa sungura.

Huyu ni sungura mwenye manyoya ya kahawia akiwa ndani ya eneo lenye uzio wa waya labda banda la sungura au zizi uzio huo unaonekana kama wavu wa kuku

Hawa ni sungura kadhaa ndani ya banda au ngome ya sungura, na sungura mweupe mkubwa katikati, na wengine wadogo. Baadhi yao wakiwa na rangi ya kijivu na mmoja mweusi na mwingine mweupe.

Kuna ng'ombe kadhaa wakichungulia juu ya uzio. Wanaonekana kuwa na manyoya mazito na wa rangi nyeupe na kijivu. Nyuma yao kuna miti yenye majani ya rangi mbalimbali kuashiria labda ni vuli.

Huu ni mfuko wa mbegu za papai aina ya fega mfuko unaonekana kuwa ya papai lililokatwa likionyesha nyama nyekundu au mbegu zake nyeusi pamoja na papai zima ambalo bado halijakatwa

Hawa ni watu watatu wanaonekana kuwa wa kabila la masai wakiwa katika mazingira ya nje labda mashambani. Mwanamke mmoja upande wa kushoto ameshika shindano au kifaa kinachofanana na sindano akionekana akifanya shughuli fulani.

Kuna mbwa mdogo mwenye manyoya mengi akioshwa na mtu. Mbwa huyo yuko ndani ya beseni au sinki na mtu anatumia kikombe au chombo kingine kumwagia maji kwenye mguu wa mbwa.

Hawa ni watu watatu wakishughulikia ndama mweusi. Mwanamke aliyevalia sare ya bluu na kofia ya nywele unashikilia ndama huku mwanaume aliyevalia shati ya miraba na glavu za buluu akionekana akimpa ndama sindano au matibabu mengine.

Hawa ni watu wakifanya shughuli za afya ya mifugo hasa mbuzi na kondoo. Inaonekana kama programu ya chanjo, au kuondoa minyoo kwa wanyama hawa. Ikizingatiwa uwepo wa watu wazima wakishughulikia wanyama hao.

Huyu ni tai wa maji. Ndege huyo ana rangi ya kahawia kichwa cheupe na mabawa meusi yenye nguvu. Anajulikana kwa uwezo wake wa kuvua samaki kutoka majini kwa kutumia kucha zake zenye nguvu.

Huyu ni ngiri mnyama huyu anapatikana katika eneo ya nyasi savannah na misitu midogo barani Africa kusini mwa Sahara, mara nyingi ngiri huonekana wakichunga na wanyama wengine kwenye nyasi wazi.